Mwanaume aliyevaa kofia amesimama kwenye duka ndogo la maziwa, duka hilo lina bango kubwa la kijani na bango hilo limechorwa ng'ombe mwenye rangi ya kahawia, duka hilo linaonekana kuwa wazi na ndani yake kuna muuza maziwa akiwa ameshika chupa ya maziwa akimkabidhi mwanaume huyo.

Mwanaume mwendesha pikipiki akiwa amebeba madebe makubwa ya maziwa ,mwanaume huyu amevaa kofia ya njano akionyesha kuwa ni dereva usafirishaji, amesimama mbele ya duka dogo la maziwa linalouza aina tofauti ya vinywaji vya maziwa ikiwemo maziwa freshi na vinywaji vya maziwa vyenye ladha.

Mwanaume mmoja akiwa amesimama nje ya eneo linalouza samani akionyesha kuwa muuza samani hizo akiwa amezungukwa na aina tofauti tofauti ya makochi ya kukalia yenye rangi tofauti ikiwemo kijivu, nyeusi iliyopauka, na rangi ya udongo yakiwa yamepangwa nje ya eneo hilo kwa ajili ya mauzo.

Eneo la mauzo ya bidhaa za samani likionyesha samani zinazouzwa ikiwemo meza ya kisasa ya mbao yenye rangi ya udongo na viti vya ofisini vyenye rangi nyeusi vikiwemo venye mgongo mrefu na viti vya matairi. Nyuma yake kuna dirisha la kioo na kifaa kinachotumika kuzima moto.

Duka la kisasa la kuuza samani, zilizopangwa kwa mfano wa vyumba ndani ya nyumba. Zikiwemo samani za chumbani, sehemu ya kulia chakula na sebuleni. Pia wanauza saa za ukutani, na meza na viti kwa ajili ya ofisini.

Eneo la ndani la mahali panapouzwa samani, pakiwa pana mwangaza wa taa nyeupe kwenye dari na kuzungushiwa ukuta mweupe, pakiwa pamejazwa samani aina ya makochi yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri. Makochi hayo yana rangi tofauti, ikiwemo; bluu iliyokolea, kijivu na rangi ya kahawia iliyopauka.

Eneo lakarakana ambapo samani za mbao zinatengenezwa na kuuzwa, kuna mafundi wawili, mmoja ni wakike na mwingine wakiume. Fundi wa kike amesimama na wadada wawili akiwafundisha jinsi ya kuranda mbao kwa ajili ya kutengeneza samani mbalimbali za mbao. Wadada hao wanamwangalia kwa umakini, wakijifunza.

Eneo la sokoni likiwa na mwanamke wa makamo muuza mboga, akiwa amekaa anauza mbogamboga za chakula kama vile: karoti, vitunguu na nyanya; ana mizani ya kupimia ambapo anapima vitunguu, na nyuma yake kuna mwanamke mwingine ambaye ameinama akikusanya mbogamboga zake na yeye pia ni muuza mboga.

Eneo la sokoni ambapo nyanya zinauzwa, likimuonyesha mwanamke mmoja muuza nyanya, akiwa anafungasha nyanya kwenye mfuko wa plastiki wa manunuzi. Pembeni yake kuna wanawake wawili ambao ni wateja, wakisubiria kuhudumiwa nyanya, na nyuma yake kuna mwanaume ambaye na yeye pia anauza nyanya.

Eneo la soko linalouza vitu vya asili vikiwemo shanga, nguo na mikoba likionyesha wauzaji wenyeji na wateja wengi tofauti tofauti wa ugaibuni pia kuna mwanamke muuzaji wa shanga akiongea na mteja ambaye ana asili ya kigeni kutaka kumuuzia bidhaa hizo.

Eneo la duka la kuuza nguo likiwa na nguo wa aina ya masharti yenye rangi na mifumo tofauti ikiwemo mashati yenye mikono mirefu na mashati yenye mikono mifupi, masharti haya yanaonekana kuwa ni ya mtumba, sakafu ya duka hili imetengenezwa na vigae vyeupe vilivyopangwa kwa ujumla na kuna muungaza wataa nyeupe .